Sehemu ya duka dogo au chumba ambacho kina mashine ya kisasa, inayotumika kutoa za kifedha ukiwa na kadi ya benki kudumbukiza sehemu maalumu kisha kuandika neno siri na skrini itakuonyesha huduma mbalimbali zipatikanazo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma za kifedha masaa ishirini na nne. Pale ambapo mteja atakuwa na kadi ya benki akichomeka na kuingiza nenosiri, kisha skrini itampa huduma mbalimbali anazozihitaji na yeye kuchagua mojawapo katika hizo.

Tangazo au bango la benki ya "Ecobank", likimuonyesha kijana anayetabasamu akiwa ameshikilia simu janja mkononi, lenye maandishi yanayoonyesha kuwa, unaweza kufungua kadi ya benki ya viza kwa kupitia mtandaoni.

Tangazo au bango la benki ya ABSA linalomuonyesha mama akiwa amenunua bidhaa mbalimbali, kwa ajili ya vyakula na kulipia kwa kutumia kadi yake ya benki aina ya "VISA".

Jengo kubwa na zuri la benki ya Afrika, lenye nguzo refu zilizoshikilia paa la jengo hilo, pamoja na milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo. Likiwa linatoa huduma mbalimbali za kifedha kama vile: kutuma fedha, kutoa fedha au kufungua akaunti mpya ya benki.

Mazingira ya ndani ya benki ambapo huduma mbalimbali za kifedha hutolewa, kwa wateja walioketi katika viti wakiwa wanapatiwa huduma na wahudumu ambao kila mmoja ana meza yake iliyo na kompyuta ya mezani.

Vijana wawili wakiwa wamesimama mbele ya jengo la benki ambalo linatoa huduma mbalimbali lenye madirisha mapana ya vioo, kukiwa na maandishi au matangazo yanayoonyesha huduma zipatikanazo kama vile kuweka pesa, kutoa pesa, kufungua akaunti na huduma nyinginezo.

Mhudumu wa kiume aliepo katika kaunti ya baa, akiwa anawapatia vinywaji watu mbalimbali walioketi katika stuli ndefu, meza hiyo ikiwa na vinywaji au vilevi mbalimbali vingine vikiwa vimehifadhiwa katika barafu zilizopo ukutani.

Jengo nzuri na kubwa la gorofa, mbele lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo. Kukiwa na bango kubwa linaloonesha huduma zipatikanazo za vyakula pamoja na sehemu za kulala, ikiwa sehemu hiyo ni baa.

Mkusanyiko wa watu wengi wa rika na jinsia tofauti waliovaa vizuri na kupendeza wakiwa katika baa wakicheza mziki, mbele ya vyombo vya mziki vilivyopo sehemu hiyo wengine wakinywa vinywaji mbalimbali vya vilevi.

Wadada waliopendeza wakiwa wameketi katika mazingira ya baa. Mezani kukiwa na chupa nyingi zenye vilevi, vingine vikiwa vimehifadhiwa katika kaunta, kwenye rafu zilizopo ukutani pamoja na majokofu.

Mhudumu wa baa wa kiume aliyevaa shati jeupe, akiwa amesimama kaunta yenye meza ndefu na stuli za kukalia ukutani kukiwa na rafu zenye vinywaji au vilevi mbalimbali vilivyopo katika chupa.

Gari la rangi jeusi likiwa limeegeshwa mbele ya jengo, lenye madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo, huku ndani kukiwa na magari mengine. Nje kukiwa na watu wawili, mmoja akibeba funguo na kumkabidhi mwingine; ikiwa ni ishara kuwa amekabidhiwa gari hilo.

Magari ya rangi nyeupe ya aina tofauti yakiwa yamejipanga katika mstari ulionyooka, katika sehemu yenye uwazi, ambapo yanasubiri kununuliwa.

Mazingira ya ndani ya gari upande wa dereva kukiwa na viti viwili vya kukalia, msteringi kwa ajili ya kukata kona, gia pamoja na sehemu ya kukanyagia breki pamoja na mafuta. Pia kukiwa na mshale unaoonyesha mwendokasi na ujazo wa mafuta.

Mazingira ya ndani ya gari upande wa dereva kukiwa na kiti cha dereva mstelingi kwajili ya kukata kona, gia sehemu ya breki yakukanyagia pamoja na mafuta, pia kukiwa na mshale unaoonyesha mwendokasi pamoja na ujazo wa mafuta.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya gari ya rangi nyeupe, pembeni kukiwa na gari lingine la rangi nyeusi, yote yakiwa yanauzwa ya kutoka katika kampuni ya "HYUDAI".

Magari yenye rangi nyeupe ya aina moja, yakiwa yameegeshwa katika eneo lenye uwazi mpana, kwa mpangilio wa mstari ulionyooka. Yakiwa yanasubiri kununuliwa.

Magari yaliyofanana au ya aina moja, yote yakiwa ya rangi nyeusi, yamepangiliwa katika mstari ulionyooka; yakiwa katika eneo lenye uwazi mbele ya ukuta, yakiwa yanauzwa.

Magari ya aina mbalimbali na yenye rangi tofauti yakiwa yamepangwa katika mstari uliyonyooka katika maegesho ya magari, yenye uwazi mkubwa yakiwa yanasubiri kununuliwa na wateja mbalimbali.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa ambayo yanapatikana katika dirisha dogo lenye bomba. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo, pamoja na sehemu ya kuingiza fedha.

Mama akiwa amesimama katika mlango ulitengenezwa kwa kutumia chuma, wa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Mashine yakisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pale mteja atakapoingiza kiasi cha fedha, na kuandika ujazo anaohitaji, kupitia katika vitufe vyenye namba, bomba lililopo ndani ya dirisha dogo litaanza kutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mwanamke aliyevaa koti la rangi nyeupe akiwa ndani ya duka, akiwa anamimina maziwa kutoka katika jagi na kuweka katika chombo cha mteja aliyesimama nje ya duka hilo upande wa dirishani.

Kijana wa kiume alievaa shati la mikono mirefu la rangi ya bluu akiwa katika duka dogo linaotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yaliyohifadhiwa katika makopo na kupangwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Msichana akiwa ameketi ndani ya duka, akiwa amebeba kisado kidogo chenye maziwa akimimina, kuweka kwenye jagi la mteja ambaye yupo nje ya duka hilo, akisubiri kupatiwa huduma hiyo ya uuzaji wa maziwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mlango uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa nje kwenye ukuta kukiwa kumechorwa picha ya kikombe chenye maziwa.

Duka dogo lenye meza kubwa ndani yake, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na mifugo, kama vile: maziwa, barafu pamoja na maji yaliyofungwa vizuri katika pakiti.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya maziwa, ikiwa ina skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji, kisha maziwa hutiririka kutoka katika bomba, lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Kijana akiwa amesimama kwenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, kwa duka dogo ambalo lina mashine inayotumika kuuza maziwa kupitia katika dirisha dogo, lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa ikiwa imefunguliwa ndani kukiwa na chombo cha chuma, ambacho hutumika kuhifadhi maziwa pamoja na feni inayozunguka ambayo inaleta ubaridi na kusaidia maziwa hayo yasiharibike.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo mteja huingiza kiasi cha fedha kisha huandika ujazo anaouhitaji kwa kutumia vitufe vyenye namba, ndipo maziwa huteremka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kuuza maziwa, ikiwa imewekwa ndani ya chumba kidogo, ikiwa na dirisha ambalo lina bomba linalotiririsha maziwa, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kujaza ujazo unaohitaji.

Wateja mbalimbali wakiwa ndani ya duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa mteja mmoja akiwa na dumu kubwa pamoja na pikipiki ya kusafirisha maziwa hayo.

kibanda kidogo kilicho na mashine, ambayo kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na muhudumu bali ina dirisha dogo lenye bomba pamoja na sehemu ya kubonyeza, ili kuingiza ujazo unaoitaji.

Mashine za kisasa ambazo hutumia umeme kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuingiza pesa, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji, kikiwa na dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa, ambayo inatumia umeme kufanya kazi ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali maziwa hutiririka kutoka katika bomba dogo lililopo ndani ya dirisha ya mashine hiyo.

kibanda kidogo ambacho ndani yake kunamashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa ambapo inavitufe vyenye namba ambavyo uingiza kiasi au ujazo unaoitaji pamoja na dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pia mayai na mkate hupatikana sehemu hiyo.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali maziwa kutiririka katika bomba lililopo ndani ya kidirisha kidogo, pembeni kukiwa na sehemu au vitufe vyenye namba vinavyotumika kuingiza ujazo.

Duka dogo na safi, lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Dereva wa pikipiki akiwa ameleta madumu ya chuma yaliyojaa maziwa katika duka dogo ambalo lina mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, likiwa linatoa huduma hiyo ya uuzaji wa maziwa.

Mbaba aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba katika mashine ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ambapo akibonyeza anaingia ujazo na bomba linatirisha maziwa kulingana na ujazo aliouandika.

Duka dogo lenye mlango pamoja na dirisha la chuma ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa ya mtindi, chai ya maziwa pamoja na vitafunwa kama vile mayai, nje kukiwa na picha ya ng’ombe aliyechorwa akila majani.

Duka dogo lenye milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo ambaye ni ng'ombe, kwa nje kukiwa na jokofu lenye vinywaji mbalimbali.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muuzaji, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pamoja na skrini ya kidigitali yenye vitufe, ambavyo vina namba kwa ajili ya kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikitumia bomba dogo ambalo linatiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja. Pia kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani iliyochorwa kwenye mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ikiwa ndani ya chumba ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kua na muhudumu, bali maziwa hutoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na skirini ya kidigitali yenye vitufe ambavyo mteja hutumia kuingiza ujazo anaohitaji, na kukinga maziwa katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mteja akiwa amesimama ndani ya duka dogo linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa ameshikilia chupa iliyojaa maziwa aliyopatiwa na mhudumu, huku mezani kukiwa na vitafunwa mbalimbali, kama vile vitumbua, maandazi, pamoja na mayai.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja huingiza fedha katika sehemu maalumu, huandika ujazo kwa kutumia vitufe nyenye namba kisha kukinga maziwa kwenye bomba dogo ambalo liko ndani ya dirisha la mashine hiyo.

Mashine ambayo inatumia umeme, ili iweze kufanya kazi inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na hudumu, bali mteja huingiza kiasi cha fedha iliyopo kisha huandika ujazo anaohaji kutumia vitufe alafu bomba dogo hutiririsha maziwa, iliyopo ndani dirisha la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ambayo ina vitufe vya kubonyeza ilia kuingiza ujazo unaohitaji, halafu bomba dogo hutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Duka dogo lenye milango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, nje kukiwa na picha za ng'ombe na kikombe chenye maziwa, kumanisha kuwa duka hilo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, bali mteja huingiza fedha kisha huandika ujazo anaouhitaji kwa kutumia vitufe vyenye namba, halafu hukinga maziwa katika dirisha dogo lenye bomba kiasi alichojaza.

Vijana wawili wakiwa katika dirisha dogo wakisubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa unayetolewa katika sehemu hiyo. Huko juu kukiwa na bango kubwa lenye maandishi "Maunti Kenya Milki Dipoti".

Kijana wa kiume akiwa anapata huduma ya maziwa kutoka kwenye mashine ya kisasa, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo anaohitaji, huku akikinga maziwa kutoka katika bomba linalotiririsha maziwa hayo.

kijana wa kiume akiwa anapata huduma ya maziwa kutoka katika mashine ya kisasa yenye bomba ambalo linatiririsha maziwa, pamoja na vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka kubwa lenye mlango mpana, ambalo lina taa nyingi zilizofungwa juu, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa ambayo yamehifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani mwa duka hilo.

Wateja wakiwa wamesimama nje ya dirisha dogo la duka, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma hiyo. Huku wengine wakiwa wameshika vikaratasi vilivyo na maziwa.

Mama akiwa ndani ya duka dogo lililo na jokofu linalotumika kuhifadhia maziwa, akiwa anamimina maziwa hayo kutoka katika jagi na kuweka kwenye chombo cha mteja, aliesimama nje ya dirisha dogo la duka hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe ambavyo vina namba vinavyotumika kuingiza ujazo unaouhitaji, pamoja na dirisha dogo linalotoa maziwa kulingana na ujazo uliouweka.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa ndani ya chumba. Pembeni kukiwa na jokofu dogo ambalo ndani yake lina madumu yaliyojaa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotirisisha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa. Pamoja na skrini yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo, na sehemu ya kuingiza hela.

Mama akiwa anaingia katika duka dogo lenye mlango mpana na madirisha yaliyotengenezwa kwa chuma, kukiwa na dumu kubwa la chuma ambalo linatumika kuhifadhia maziwa yanayopatikana katika duka hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali kuna dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja pale atakapoingiza pesa, pamoja na ujazo anaohitaji.

Mashine mbili za kisasa ambazo zinafanya kazi ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali kuna vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji, na bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo huanza kutirisha maziwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anakinga maziwa kutoka katika bomba dogo na kubonyeza vitufe vyenye namba akiingiza ujazo anaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mteja bali mhudumu hudumbukiza pesa katika sehemu iliyo wazi, kisha huingiza ujazo anaohitaji kwa kutumia vitufe vyenye namba halafu kukinga maziwa kutoka katika dirisha dogo lenye bomba.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, bali ina skrini ya kidigitali yenye kitufe ambapo mteja huingiza ujazo anayo hitaji, kisha maziwa hutiririka kutoka katika bomba lililopo katika dirisha dogo la mashine hiyo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na: meza kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, viti vya kukalia ambavyo vimetengenezwa na magodoro na vitambaa laini; vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Fundi seremala akiwa katika maeneo anayofanyia kazi akilanda mbao ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile makabati, viti vya kukalia na meza kwa ajili ya kulia chakula.

Sehemu kubwa iliyo na vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo zenye maua juu yake, pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro, na vitambaa vya rangi mbalimbali.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao pamoja na chuma, vikiwa vimepakwa rangi nyeusi na rangi ya kahawia iliyong’aa, na kutolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Seti za masofa ya kisasa zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vizuri vya rangi nyeupe, vikiwa pamoja na mito yake kwa ajili ya kuegemea, vimewekwa nje kwenye uwazi mkubwa vikiwa vinauzwa.

Kiti ambacho kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia ambayo inang'aa, ikiwa imewekwa magodoro kwa ajili ya kukalia ili usiweze kuumia.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na kabati, meza ndogo ya kulia chakula, na makochi yenye magodoro pamoja na vitambaa vyenye rangi tofauti tofauti, vikiwa vimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye madirisha makubwa yaliyo na vioo, ndani kukiwa na vitu mbalimbali vya thamani vinavyouzwa kikiwa ni viti vya kukalia, makabati, meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na vitu vinginevyo.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbao; kikiwa kimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini pamoja na ngazi ya kupandia kitanda cha juu vyote vikiwa vimepakwa rangi ya kahawia iliyong'aa.

Kijana wa kiume akiwa anakagua masofa, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi tofautitofauti, ikiwa na mito kwa ajili ya kuegemea vimetolewa nje kwa ajili ya mauzo.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao vikiwa pamoja na magodoro yaliotandikwa kwa mashuka safi na mito kwa ajili ya kuegemea, vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Mbeza iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, yenye muundo wa duara, ikiwa na nguzo moja ndefu ambayo inashikilia meza hiyo, chini ikitawanyika katika pande nne, inaisaidia meza hiyo isianguke.

Meza ndogo ambayo inatumika kulia chakula au kwa matumizi mengineyo, pamoja na stuli za kukalia ambazo zimetengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa, vikiwa vimetolewa nje kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo ya miguu minne, kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, ikiwa pamoja na stuli zake ndogo za kukalia, vikiwa vimewekwa nje tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Jengo zuri lililofanyiwa usafi wa kutosha likiwa na mwanga utokao na taa zilizofungwa juu, la mapokezi ya hoteli ya kisasa, kukiwa na mhudumu aliyesimama sehemu ya kaunta, pia kukiwa na meza ndogo ya kuwekea vitu mbalimbali, pamoja na makochi ya kukalia wakati wa kusubiri kuhudumiwa.

Chumba kisafi kilichopambwa vizuri kikiwa na kitanda kikubwa chenye mito na mashuka yaliyotandikwa, pembeni kukiwa na stuli iliyo na taa inayotoa mwanga mzuri, pamoja na kiti cha kukalia.

Jengo zuri na la kuvutia la ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi kukiwa na meza refa ya kaunta na mapambo mbalimbali ya mauwa, pia kuna viti vya kupumzika wakati wa kusubiri kupatiwa huduma.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya mauzo pamoja na manunuzi, wengi wao wakiwa ni wamama walioketi katika viti wakiuza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula kama vile nyanya.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya sokoni, akiwa katika kibanda kidogo kinachouza vitunguu ambavyo vimepangwa kwenye ndoo kubwa, vitunguu hivyo vinauzwa kwa jumla.

Muuzaji pamoja na mnunuzi wakiwa katika mazingira ya soko ambapo kunauzwa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika uandaaji wa chakula, kukiwa na nyanya ambazo zimewekwa katika kikapu au bakuli dogo.

Mteja akiwa anapokea mfuko wenye mboga za majani kutoka kwa muuzaji aliyevaa eproni katika mazingira ya soko, huku mezani kukiwa na bidhaa zingine zinazouzwa kama vile: nyanya, viazi, karoti na ndizi mbivu zilizo ning`inizwa juu ya kamba.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mteja pamoja na mnunuzi, mezani kukiwa na bidhaa mbalimbali ambazo hutumika katika maandalizi ya chakula kama vile nyanya, karoti, vitunguu. Mteja huyo akiwa amebeba kibakuli cha plastiki, kilichojaa nyanya alizonunua.

Mama aliyeko sokoni akiwa anafanya biashara ya uuzaji wa bidhaa, ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula, kama vile nyanya zilizopangwa vizuri katika meza hiyo.

Mazingira ya sokoni wakiwa wanauza vitu mbalimbali, vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma; ikiwa ni pamoja na masufuria majiko ya kupikia matranka ya kuhifadhia vitu mbalimbali pamoja na vikaangio vya chipsi.

Mwanamke akiwa ameketi katika mazingira ya sokoni, akiwa anauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula pamoja na matunda kama vile: ndizi, maembe, machungwa na kadhalika.

Mama akiwa katika mazingira ya soko, akiwa anauza bidhaa mbalimbali ambazo hutumiwa katika maandalizi ya chakula, zilizopangwa juu ya meza mfano ni: nyanya, vitunguu, karoti, hoho, pamoja na ndizi mbivu zilizoning'inizwa kwa juu.

Mwanamke akiwa ameketi chini katika mazingira ya soko, akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali ambazo anauza kama vile mboga za majani, michele iliyopo katika makarai.

Mazingira ya sokoni, kukiwa na kundi kubwa la watu wakifanya biashara mbalimbali, nyingi zikiwa ni za uuzaji wa mazao au bidhaa ambazo zinazotumika kuandaa chakula, kama vile: nyanya, hoho, pilipili, karoti na kadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na kundi la watu wengi wakifanga manunuzi ya vitu mbalimbali vinavyouzwa kama vile machungwa, vitunguu, nazi, hoho pamoja na bidhaa nyingine nyingi zinazotumika katika uandaaji wa chakula.

Mazingira ya soko kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa pamoja na wafanyabiashara, bidhaa hizo ni matunda mbalimbali ikiwa ni: ndizi, maembe, machungwa, mananasi pamoja na mboga za majani.

Mama akiwa ameketi katika mazingira ya soko, akiwa anauza bidhaa mbalimbali ambazo hutumika katika uandaaji wa chakula, kama vile: kitunguu, nyanya, karoti pamoja na matunda.

Kijana wa kiume alishika tama kuonesha kuwa anamawazo, akiwa katika mazingira ya soko, akiwa amezingirwa na bidhaa mbalimbali zinazotumika katika uandaaji wa chakula kama vile vitunguu, nyanya, karoti pamoja na matunda mbalimbali.

Mwanamke akiwa amesimama katika mazingira ya soko akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali anazouza zinzotumika kuandaa chakula kama vile; karoti, vutunguu, mkungu wenye ndizi na bidhaa zinginezo.

Mama akiwa ameketi katika mazingira ya soko, akiwa anakatakata mboga za majani kwa kutumia kisu na kuhifadhi katika bakuli pembeni kukiwa na meza yenye vitu mbalimbali vya kupikia kama vile; nyanya, vitunguu, hoho pamoja na visado vya viazi.

Mama akiwa ameketi katika mazingira ya soko, kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa kwa ajili ya maandalizi ya chakula, kama vile: nyanya, vitunguu, karoti, mboga za majani. Kukiwa na watu mbalimbali wakifanya mauzo na manunuzi.

Wamama wakiwa wameketi katika soko, wakiwa wanafanya biashara ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika katika mapishi ya chakula kama vile: nyanya, karoti, vitunguu, pamoja na viazi vilivyohifadhiwa katika sado ndogo.

Duka linalouza vitu mbalimbali vikiwa ni urembo pamoja na mapambo ya nyumba kama vile shanga, hereni, mikufu pamoja na vinyago vya kuchongwa , picha zilizochorwa na vitu vingine vya kitamaduni.

Jengo kubwa la ghorofa mbele chini likiwa na maduka mbalimbali, pamoja na pikipiki zilizogeshwa katika sehemu hiyo, mojawapo likiwa linatoa huduma za kifedha kwa kutumia simu ya mkononi kama vile; kutoa pesa, kuweka pesa, kununua bidhaa mtandaoni na kadhalika.

Mkono ukiwa umeshika mashine ya kieletroniki ya "pesapal", ambayo inatumika kufanya malipo kwa kutumia kadi ya benki aina ya "VISA", ambayo huchomekwa kwenye mashine hiyo.

Jengo refu la ghorofa, likiwa na vyumba vingi vyenye vioo, juu kukiwa na minara kwa ajili ya mawasiliano, jengo hilo likiwa linapangishwa au kuuzwa ili kufanywa ofisi za watu au makazi.

Jengo kubwa na refu la ghorofa ambalo liko katika hatua za ujenzi, ambapo linapangishwa kuwa ofisi au kupangishwa kuwa makazi ya watu ambao huishi.

Kijana wa kiume aliyevalia suti na shati nyeupe, akiwa ndani ya chumba ambacho hakina kitu kilichopakwa rangi nyeupe, kikiwa na milango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, chumba hicho kikiwa kinauzwa au kupangishwa.

Jengo kubwa la nyumba ya ghorofa mbili, ambalo lipo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa ukuta, ikiwa inauzwa au kupangishwa kwa mteja ambaye anataka kufanya sehemu hiyo kama makazi.

Jengo refu la ghorofa, lililo na vyumba vingi vilivyo na vioo vikubwa, likiwa linauzwa au linapangishwa katika vyumba hivyo kuwa ofisi za watu au makazi kwa ajili ya watu kuishi.

Kijana wa kiume akiwa amesimama nje ya jengo la nyumba ya ghorofa mbili, ambayo inapangishwa au kuuzwa kwa mteja yeyote ambaye anataka kufanya makazi ili aweze kuishi.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha na sakafu safi, likiwa linauza nguo kwa ajili ya wasichana wenye umri chini ya miaka saba. Nguo ni pamoja na: sketi, magauni, makoti; ambayo yamening'inizwa katika rafu za chuma na kukiwa na chumba kwa ajili ya kubadilisha.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, na likiwa limefanyiwa vizuri usafi. Likiwa linauza vyakula vya kuoka kama vile: mikate, keki, maandazi; na kuhifadhiwa vizuri katika sehemu yenye vioo ili visiharibike.

Duka kubwa lililo na maduka madogo ndani yake ambayo yanauza bidhaa mbalimbali, moja wapo likiwa linauza nguo kwa ajili ya wavulana ambao ni mashati, suruali zilizokunjwa na kupangiliwa katika rafu, kukiwa na kibao kinachoonyesha punguzo la bei hadi asilimia arobaini.

Duka kubwa ambalo lina maduka madogo ndani yake yanayouza bidhaa tofautitofauti. Mojawapo likiwa linauza nguo za wanaume ambazo ni makoti yaliyoining'inizwa katika rafu, mashati yaliyokunjwa na kuwekwa juu ya meza, nguo zingine zikiwa zimevalishwa vinyago.

Duka kubwa ambalo ndani yake kuna maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo ikiwa ni duka la nguo ambalo linauza suruali zilizopangiliwa katika rafu, mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangiliwa ya rangi tofautitofauti.

Duka kubwa lenye jengo la ghorofa ambapo ndani yake kuna majengo madogomadogo yanayouza bidhaa mbalimbali, zikiwa kuna taa nyingi zinazomulika chini, sakafu ikiwa safi iliyotengenezwa kwa vigae.

Wadada wakiwa katika korido ya duka kubwa na la kisasa lenye sakafu iliyo na vigae wakiwa wanachagua vyombo vya plastiki vilivyopangwa katika rafu za chuma, vyombo hivyo ni kama vile; mabakuli, sufuria, sahani, vikombe na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha sakafu safi, iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linauza viatu vya kiume, vilivyopangwa katika rafu ya mbao, pia kukiwa na kibao kinachoonesha punguzo la asilimia hamsini la bei.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza viatu vya aina tofauti tofauti kama vile michezo viatu vya ngozi kwa ajili ya wanawake pamoja na kandambili zilizopangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, pamoja na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, ikiwa inauzwa vinywaji mbalimbali, kama vile soda, zilizohifadhiwa katika makopo na maji ya kunywa, zikiwa zimepangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae; kukiwa na vyakula mbalimbali vya kuoka, vilivyowekwa katika vioo ili visiweze kuharibika. Vyakula hivyo ni: mikate, keki, maandazi, na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, likiwa na sakafu safi zilizotengenezwa kwa vigae, ambalo huuza bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji vilivyohifadhiwa katika makopo na chupa zikipangwa katika rafu hizo kama vile soda, mvinyo pamoja na juisi zilizotengenezwa kwa matunda.